Nguzo ya Umeme iliyoandikwa alama za "hatari" , inaonyesha uwepo wa mkondo wa juu wa umeme unaohitaji tahadhari. Alama hizi hutumika kama onyo la usalama, ili kuzuia ajali, na kuhamasisha watu kuepuka kugusa au kukaribia sehemu zenye hatari katika miundombinu ya umeme.

Mfumo wa uvunaji umeme kwa njia ya maji, huwakilisha teknolojia ya kuzalisha nishati safi kupitia nguvu ya mtiririko wa maji. Muundo wa miundombinu kama bwawa, mitambo ya kuzalisha umeme na mabomba ya kuongoza maji huakisi matumizi endelevu ya rasilimali za asili kwa ajili ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii.

Moja kati ya aina ya usafirishaji ni matumizi ya pikipiki, chombo hiki cha moto hutumika kubeba na kusafirisha mtu na vitu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kijamii.

Mitaa inapitia mabadiliko makubwa, huku mafundi wakifanya usafi na ukarabati wa mitaro ya maji machafu, ili kuzuia mafuriko na harufu mbaya. Kazi hii ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuboresha mazingira ya mtaa, na kulinda afya za wakazi wa mjini.